Wanaume na wanawake au dawa za kuongeza nguvu za kiume na kike. Bango hilo limeandikwa kwa lugha ya kiswahili na lina rangi iliyong'aa ili kuvutia wateja. Mandhari yaliyojaa ujumbe.